Ni mtambo mkubwa wa viwanda au kituo cha kuzalisha umeme kikiwa kimewekwa kwenye eneo lenye milima au vilima vilivyofunikwa na miti. Majengo kadhaa yanaonekana likiwemo jengo refu la rangi ya kijivu na samawati upande wa kushoto. Moshi au mvuke mweupe unaonekana ukitoka kwenye mfumo kadhaa hasa upande wa kulia wa jengo hilo kubwa kuashiria shughuli za kiwanda.

Hii ni nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu, ikiwa imesimama wima angani. Nguzo hii imejengwa kwa muundo wa kimiani wa chuma na ina mistari miwili mikubwa ya umeme inayovuka usawa, ikionyesha mahali ambapo nyaya za umeme zimefungwa. Sehemu ya juu ya nguzo ina rangi nyekundu na nyeupe, ikionyesha kuwa labda ni sehemu mpya au iliyofanyiwa matengenezo.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuchimba mafuta au gesi ardhini. Kuna kreni, kadhaa zinazoweza saidia kuinua vifaa vizito katika eneo hilo la ujenzi. Mtambo huo una miundo mikubwa ya chuma, na kuna ngazi ya kupandia, pamoja na njia za kupitisha vifaa. Hii ni sehemu ya kazi nzito ya viwandani inayohusiana na uchimbaji wa rasilimali za chini ya ardhi.

Hili ni eneo la ujenzi au sehemu ya kiwanda kikubwa cha viwandani. Kuna majengo makubwa ya chuma, yenye mabomba makubwa yanayoelekea sehemu mbalimbali, pamoja na miundo mbinu ya juu inayounganisha majengo haya. Kuna mashine au kifaa cha kuchimba ardhi, katikati ya njia ya udongo, kinachoashiria kuwa kazi ya ujenzi au ukarabati inaendelea. Pia kuna ngezi za chuma, nguzo na mabomba mengi ya viwandani.

Hii ni minara ya kusafirisha umeme wa msongo mkubwa kupitia nyaya kubwa za umeme ikitumiwa kusambaza umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi maeneo ya matumizi kama miji na viwanda pia huitwa nguzo za umeme wa msongo mkubwa.

Huu ni bwawa kubwa la maji ya udongo na kituo cha kuzalisha umeme au kituo cha kusambaza maji kilicho karibu na ukingo wa bwawa hilo. Kuna majengo ya viwandani pamoja na minara miwili ya silinda ambayo huenda ni sehemu ya mitambo ya kusafisha au kuhifadhi maji. Mandhari yanaonekana nyumba inaonyesha eneo tambarare lenye rangi ya jangwa au udongo mkavu na bwawa hilo linaonekana kuwa la matumizi ya teknolojia au kilimo kikubwa.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma ya umeme au mawasiiano wakifanya kazi juu ya nguzo kando ya barabara. Kuna ngazi ndefu ya rangi ya machungwa iliyopigwa juu ya nguzo ya mbao. Mfanyikazi mmoja amevaa vazi la usalama la samawati na kofia nyeupe na yuko juu ya ngazi hiyo akifanya marekebisho au usanikishaji wa nyaya. Mfanyikazi mwingine yuko chini karibu na nguzo labda akisaidia au kusimamia kazi.

Hili ni daraja au njia ya kutembea juu ya maji yenye reli za usalama za rangi za zambarau. Taa za barabarani zilizoegemewa, zilizoegemewa upande mmoja na miundo mbinu ya kisasa kama mnara wa njano unaonekana mbele. Inaonekana kuwa sehemu ya bwawa au kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia maji.

Hii ni kituo cha kusambaza umeme. Ina miundombinu ya umeme kama vile nguzo kubwa Transformer , nyaya za juu ya nguvu na vifaa vya kudhibiti msongo wa umeme. Eneo hili lina uzio wa usalama na limejengwa kwenye sakafu ya arthi ya udongo ya au matofali. Kuna mtu anayeonekana upande wa kushoto wa picha labda mfanyikazi au mkaguzi.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kinachoitwa Sinya sub-station. Kuna mabango ya kijani na nyeupe yaliyoandikwa jina la kituo hicho pamoja na maelezo ya mradi. Kwenye eneo hilo kuna minara ya umeme na nyaya nyingi kubwa za umeme wa juu, ambazo hutumika kusambaza umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu hadi kwa watumiaji kwa kupitia mtandao wa kitaifa wa umeme.

Hapa ni kituo cha umeme wa msongo mkubwa ambacho ni sehemu ya miundombinu ya kusambza umeme. Kituo hiki kina guzo na nyanya nyingi za umeme pamoja na trasnformar na vifaa vingine vya kiteknolojia. Kuna wafanyikazi wawili waliovaa mavazi ya usalama ya rangi ya manjano kuchukuwa tahadhari wanaonekana wakifanya ukaguzi au mategenezo.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme chenye miundombinu ya juu ya umeme kama nyaya nyingi kubwa. Nguzo za chuma na vifaa vya kusimamia usambazaji wa umeme. Njia ya saruji inaonekana katikati ikipitisha kati ya miundombinu hiyo pande zote mbili. Manthari ni ya mchana ya anga linaloonekana kuwa na mwangaza.

Ni kituo cha kusambaza umeme, Kituo hiki kina minara ya nyaya kubwa za umeme na vifaa vya umeme ambavyo hutumika kusambaza na kuthibiti nguvu za umeme, kabla ya kufikishwa kwa watumiaji wa mwisho kama vile; viwanda, biashara na nyumba za watu. Kituo hiki kiko wazi kimejengwa kwenye eneo lililonyoshwa na kuwekwa changarawe chini na inaonekana kuwa sehemu salama iliyopangwa kwa matumizi ya kiufundi.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme chenye minara ya chuma na nyaya nyingi za nguvu za umeme. Hiki ni kituo kinachotumika kusambaza umeme kwa maeneo mbali mbali kutoka kwenye vianzo vya uzalishaji. Upande wa kulia kuna bendera zinazopaa, mojawapo ikiwa ni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, zikionyesho uwepo wa ushirikianao wa kikanda.

Hii ni kituo cha kusambaza umeme. Kichuo hiki kina miundombinu mikubwa ya nyaya na ya nguzo za umeme. Pamoja na vifaa vya teknolojia vinavotumika kupokea na kusambaza umeme kwa maeneo mbalimbali. Neo linalonekana kuwaa la kavu nal la nyasi fupi, na zimeunganisha uzio wa usalama. Hii ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa mishati ya umeme.

Ni kundi la watu waliokusanyika pamoja katika mazingira ya nje yenye miti mingi ya kijani nyuma yao. Watu hao wamevaa mavazi ya aina tofauti, baadhi wakiwa kwenye sare ya shule wengine kwenye mavazi ya kawaida na baadhi kwenye mavazi rasmi kama suti. Kuna watoto na watu wazima katika kundi hili karibu wote wanaonekana kuvaa barakoa ishara kuwa pichaa hii ilipigwa wakati wa tahadhari za kiafya.

Ni kundi la mbuni wakitembea au wakila majani kwenye uwanja wa mbuga ya wanyama, kwa mbali nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji. Mandhari inaonekana kuwa ya jioni au asubuhi mwanga ukiwa na rangi dhahabu au rangi ya udongo na anga likiwa na mawingu kiasi.

Hii ni kundi la watu wa jamii wamaasai, wakiwa wamesimama katika mduara kwenye kijiji chenye ardhi ya udongo mwekundu. Wengi wao wamevaa mavazi ya asili ya kimaasai yenye rangi angavu kama nyekundu, samawati na machungwa. Baadhi yao wanashika fimbo, ishara ya heshima na uongozi. Kuna pia mgeni asiye wa jamii hiyo, aliyevaa mavazi ya kawaida ya kisasa, akionekana kuingiliana na wenyeji kwa heshima.

Huyu ni simba jike akiwa ameketi juu ya kipande cha ukuta wa mawe, katikati ya eneo lenye majani ya uwanda na uwazi katika mandhari ya nyuma. Kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonekana yakionyesha jiji kubwa, huenda ni jiji la Nairobi kutokana na mandhari na muonekano wa majengo. Machanganyiko ya wanyama pori na mji unaonyesha uhusiano wa kipekee kati ya mji ya kisasa na maeneo ya hifadhi za wanyama.

Kuna vifaru wawili wakitembea katika bunga ya wanyama uku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma wakati wa machweo ya jua. Vifaru wawili wanaonekana wakitembea kwa utulivu juu ya ardhi kavu ya bunga.

Hao ni nyati wawili karibu na eneo la maji. Nyati alioko mbele anatazama moja kwa moja kamera huku mwingine akiwa nyuma anaonekana kunywa maji. Mazingira yanavyoonekana ni ya porini na kuna majani na matope karibu na sehemu ya maji. Nyati ni wanyama wakubwa wa porini wanaopatikana sana barani Afrika.

Hii ni njia ya mbuga au msitu mdogo iliyojaa kijani kibichi. Kuna mtaa wa udongo unaopita katikati ya vichaka viwili vya kupendeza na miti miti mirefu inayotoa kipuli. Mwisho wa njia kuna jengo dogo linaloonekana kwa mbali. Mandhari ni tulivu ya asili ikionyesha uzuri ya mazingira ya kijani na utulivu wa sehemu ya kupumzika au kutembea.

Huu ni ukumbi mkubwa wa maonyesho wenye sakafu ya mbao. Kwenye katikati ya ukumbi, kundi la wacheza sarakasi waliovaa mavazi ya miraba ya rangi ya waridi na nyeupe, linafanya maonyesho ya kuvutia. watazamaji wameketi kwenye viti vya viringo vinavyozunguka ukumbi huo wakifuatilia onyesho hilo kwa makini.

Kuna mtu ambaye anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki kwa kutumia bomba la maji. Mitungi hiyo ni ya rangi ya njano na samawati na imepangwa kwa wingi ikiashiria kuwa maji haya yanaweza kuwa yanasambazwa kwa matumizi ya nyumbani au biashara .Maji yanatoka kwa kasi kwenye bomba ikiashiria kuwa chanzo cha maji kiko hai.

Kuna mtu aliyevaa koti la kijani na kofia akimlisha tembo mdogo kwa kutumia chupa . Pembeni kuna tembo mwingine mdogo na watu wengine waliovaa mavazi ya kijani wakiwa mbali nyuma. Mandhari ni ya mchanga mwekundu na miti michache ikionyesha kuwa ni sehemu ya hifadhi ya kituo cha kulea wanyama pori. Hali ya anga ni ya jua na anga ni la bluu.

Kuna mtu aliyevaa shati la buluu akiwa amesimama karibu na mwamba kwenye eneo lenye miamba mikubwa na mimea ya asili. Mandhari hiyo inaonekana kuwa sehemu ya pori au hifadhi ya asili yenye mazingira ya utulivu na mawe yaliyochangwa na mmonyoko wa ardhi. Sehemu hii huenda ni maarufu kwa mtembezi ya kiasili au utalii wa mandhari.

Huu ni mirija ya plastiki, mabomba iliyopangwa kwa mviringo na kuna mwanga mkali unaotokea katika baadhi ya mirija hio. Mirija hio ni ya rangi ya buluu, imepangwa kwa mtindo wa duara na imepigwa picha kutoka upande wa mbele. Mwanga wa rangi ya machungwa unaonekana kutoka ndani ya baadhi ya mirija katikati nao kuleta mandhari ya kuvutia inaofanana miale ya jua.

Hili ni eneo la mto katika makahazi ya mjini , kuna mto mdogo unaopita katikati ya makahazi na maji yake yanaonekana kuwa na uchafu kiasi. Upande mmoja wa mto kuna daraja la udongo wa mawe ambalo limejegwa kwa njia rahisi ya watu kuvuka . Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye daraja hilo mmoja wao amevaa reflector jackect ya usalama ikiashiria ya kwamba ni mfanyikazi wa almashauri au shirika la maendelezo.

Hili ni kundi la watu wa jamii ya Maa wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi mbalimbali. Watu wawili katikati ya kundi hilo wanaonekana wakiruka juu kwa furaha ishara ya sherehe au dansi ya kijadi maarufu kwa Maasai. Mandhari ni asili na hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu. Maeneo yaliyoandikwa chini ya picha ni ya kumaanisha kuruka kwa furaha.

Kuna watu wanaosukuma toroli kubwa yenye mizigo mingi juu reli ya treni. Mizigo hiyo inaonekana kuwa ni magunia makubwa huenda ni ya mazao au bidhaa nyingine. Toroli hiyo imetengenezwa mahususi kusafiri juu ya reli na ina magurudumu yanayowiana na njia ya reli

Hawa ni korongo wawili wenye utukufu, wakitembea kwenye nyasi za kijani uwanjani. Ndege hawa wana manyoya ya kuvutia yenye rangi tofauti; kijivu mwilini, nyeusi kwenye shingo na mabawa nyeupe na kahawia kwenye mabega pamoja na taji ya manyoya ya dhahabu juu ya kichwa. Korongo hawa hupatikana sana katika maeneo ya Afrika Mashariki. Na ni ndege wa taifa la Uganda.

Hawa ni vifaru wawili wakiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti linaloonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyapori au msitu wa asili. Kifaru mmoja yuko karibu na kamera na mwingine yuko mbele yake kanakwamba , wanawasiliana au kucheza kwa utulivu. Mazingira yanaonekana ni ya asili yenye miti, kivuli na ardhi ya udongo wa kawaida.

Hii ni mandhari ya asili ya savana yenye mti mmoja mkubwa uliosimama peke yake katika eneo tambarare. Mbele ya mti kuna bwawa au kidibwi cha maji ambacho kinaakisi anga ya juu. Eneo linazungukwa na nyasi za kijani na udongo wa rangu ya hudhurungi. Anga lina mawingu meupe yaliyotapakaa likiwa na rangi ya samawati likiashiria hali ya hewa ya kawaida au kabla ya mvua.

Kuna watu wawili. Mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama karibu na mporomoko ya mto kwenye eneo la miamba. Wamevalia mavazi ya baridi, mwanamke akiwa na sweta nyekundu na mwanaume akiwa na koti la rangi nyeupe na nyeusi. Wanaonekana kuwa karibu sana labda ni marafiki au wapenzi na wanatabasamu mbele ya kamera wakifurahia mandhari ya asili.

Hili ni kundi la wanafunzi pamoja na walimu na watu wazima wakiwa wamekusanyika kuzunguka bustani ndogo ya shule. Bustani hio ina mimea ya majani mabichi huenda ni sukuma wiki au spinachi, iliyopandwa kwenye chombo maalum kama gunia. Mvulana mmoja anapanda mbele akizungumza labda akielezea kuhusu mradi wa bustani hio. Nyuma yao kuna jengo la shule lenye paa la mabati na madirisha mengi. Tukio linaonekana kuwa la kielemu huenda ni mafunzo ya kilimo.

Hii ni sehemu ya jiji au mtaa yenye barabara inayopita chini ya daraja kubwa la zege linaloendelea kujengwa. Kuna magari kadhaa yameegeshwa au yanapita barabarani, ikiwemo magari ya abiria. Pembeni mwa barabara kuna mimea iliyopandwa na majengo yanaonekana kwa mbali. Mandhari inaonyesha maendeleo ya miundombinu ya kisasa mjini.

Kuna watu wawili waliovaa barakoa wakipanda miti kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mmoja wao amevaa suti yenye rangi ya kahawia na mwingine amevaa koti la kijivu. Watu wengine wanaonekana kwa nyuma wakishiriki shughuli hiyo ya upandanji miti. Baadhi yao wakiwa wamevaa sare za kijani za vikosi vya usalama. Hii inaashiria kuwa ni shughuli ya kijamii au serikali ya kuhifadhi mazingira kupita upandaji wa miti.

Ni mandhari ya bustani kubwa yenye miti mingi na maeneo ya kijani iliyo katikati ya jiji. Nyuma ya bustani kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonyesha kuwa eneo hilo lipo mjini. Hii inaweza kuwa bustani maarufu ya jiji kama vile Uhuru Park au Central Park katika jiji la Nairobi.

Kuna twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye eneo la asili lenye miti na majani mengi ya kijani. Twiga hawa wana ngozi ya madoa doa ya rangi ya kahawia na manjano. Na shingo ndefu ambazo huwasaidia kula majani juu ya miti. Mandhari ya nyuma inaonyesha misitu wa kijani kibichi unachoashiria kuwa ni katika mbuga ya wanyama au hifadhi ya taifa.

Hapo ni mapambo ya kiburi cha pundamilia wakiwa kwenye uwanja wa majani kame. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji amabayo inaonekana kuwa na majengo marefu kwenye upeo wa macho. Majani ni ya rangi ya dhahabu na angani kuna samawati nyepesi.

Twiga amesimama wima akiwa katikati ya uoto wa asili unaojumuisha miti, vichaka na nyasi ndefu. Ni wakati wa mchana kwani mwanga wa jua unangaza vizuri mazingira. Twiga anaonekana kuwa mtulivu, na mwenye afya nzuri, na mchoro wa ngozi yake ya rangi ya manjano na madoa meupe unaonekana wazi.

Huyu ni mwanaume aliyevaa sare za kazi kofia na jaketi ya kuakisi mwanga. Akiwa na mfuko mkubwa mkononi anaonekana kuwa katika eneo la makazi ya watu mbele ya rundo la taka au udongo. Mandhari yanaonyesha nyumba za mabati na mazingira ya mtaa wa mabanda au mtaa wa watu wa kipato cha chini. InaWezekana kuwa mtu huyu ni mfanyikazi wa usafi au wa ujenzi, anayeshugulikia na ukusanyaji wa taka.

Kuna msichana ambaye ameketi kwenye benchi la mbao lililoko nje karibu na shamba la mahindi .Amevaa nguo za rangi nyepesi na anacheka, mbele yake Kuna mzigo na mikeka yenye rangi ya buluu, na mistari ya kijani na manjano ambayo inaonekana kuwekwa kwa ajili ya mapumziko au kufungua kinywa .Pia Kuna chupa za maji na vikombe na mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au mashambani.

Kifaru amelala katika eneo lililo jaa majani marefu ya rangi ya thahabu, kifaru ana mwonekano mkubwa na sidiria yake inashika macho ikiwa na pembe kwa mbele, mandhari inaonekana kuwa ya hasili na mwangaza wa jua unaleta uzuri wa mazingira, hii picha inausisha wanyama pori katika mazingira yao ya kawaida.

Kuna watu kadhaa wakifanya mazoezi ya viungo au yoga , katika mazingira ya bustani yenye miti mingi. Watu wamepiga magoti au kuinama kwenye mikeka, wakiwa katika pozi mbalimbali za mazoezi, ikionyesha kuwa wanafuata mazoezi kwa pamoja. Mazingira ni ya uhifadhi wa miti au bustani ya umma. Kuna miti mikubwa mingi, inayozunguka eneo hilo. Pembeni kuna benchi ya kupumzika na pia kuna baiskeli imeegeshwa karibu na benchi.

Kuna jengo refu likibomolewa huku watu wengi wakiwa wamekusanyika kulishuhudia tukio hilo .Kuna mashine ya kuchimba inayoonekana ikifanya kazi ya kubomoa jengo hilo. Mbele kuna eneo lenye maji na matope na nyuma kuna majengo mengine yaliyosimama. Tukio linaonekana kuvutia umati mkubwa wa watu waliokusanyika kando kando.

Huyu ni twiga aliyesimama kwenye eneo la nyasi karibu na kichaka kidogo. Kwa mbali kuna mijengo baadhi ikiwa ya mji yanayoonekana yakionyeshwa kuwa twiga yuko karibu na jiji. Mazingira yanaonyesha mzunguko wa wanyamapori na mandhari ya nje.

Hawa ni wanafunzi wa kike waliovaa sare za shule wakiwa wameketi mbele ya kompyuta katika maabara ya tehana. Wanafunzi hawa wanaonekana kushiriki katika masomo au mafunzo ya kidigitali wakitazama kwa makini yaliyoko kwenye skrini. Kompyuta inaonyesha programu au somo la kielimu lenye picha na maandishi.

Hili ni kundi la korongo wa taji, wakiwa kando kando ya eneo la maji. Korongo hawa wanajulikana kwa rangi zao za kupendeza wenye manyoya ya kijivu, sehemu chini ya mabawa yenye rangi ya njano, na taji ya manyoya ya dhahabu juu ya vichwa vyao. Ni ndege wa kuvutia sana na huonekana sana katika maeneo ya Afrika Mashariki kama vile Kenya na Uganda, hasa kwenye maeneo yenye maji au nyasi.

Mtu anachambua taka ndani ya ndoo kubwa ya plastiki kwenye eneo chafu lililojaa taka huku taka nyingine zikiwa zimetapakaa ardhini karibu na eneo hilo. Ni eneo la wazi lenye uchafu mwingi.

Kuna mti mkubwa unaojitokeza juu ya vichaka na miti mengine midogo ukiwa katika eneo la asili lenye uoto wa kijani kibichi. Bingu ni ya samawati angavu ishara ya hali mzuri ya hewa. Kuna pia nyaya za umeme zinazopita mbele ya miti.

Ni barabara yenye msongamano wa magari ikiwa ni sehemu ya mji. Kuna magari ya aina tofauti kama vile magari madogo na lori kubwa jeupe lenye mistari ya rangi nyekundu na manjano. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya waenda kwa mguu karibu na uzio wa waya na upande wa kulia kuna mtaa wenye majengo marefu ya biashara na makazi.

Ni mandhari ya barabarani inayoelekea kuwa katika jiji la Nairobi, Kenya kutokana na nambari ya simu na maandishi yaliyoonekana mbele. Mbele kabisa kuna afisa wa trafiki aliyevaa sare za manjano na samawati, akiongoza magari au kuashiria. Karibu naye kuna mwanamke aliyevaa rinda refu la maua. Magari kadhaa yanaonekana barabarani yakiwemo meusi na meupe.

Ni mandhari ya barabarani inayoelekea kuwa katika zizi au eneo lenye shughuli nyingi. Kuna basi dogo la abiria ambalo hapa kenya linajulikana kama matatu. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na matatu ,baadhi yao wakiwa wameelekea kuingia au kutoka. Upande wa kushoto kuna mwanaume ameketi juu ya pipa au kitu kinachofanana na hicho.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa umma, maarufu kama steji ya matatu. Kuna bango lililoandikwa ruiru, juja, thika. Hii inaonyesha kuwa magari ya sacco hii husafiri kutoka Nairobi kuelekea maeneo ruiru, juja na thika. Pembeni kuna bodaboda na watu waliovaa sare za waendeshaji, na nyuma kuna magari ya rangi ya machungwa na buluu yanayoonekana kuwa matatu au mabasi ya abiria.

Hili ni basi la abiria marufu kama matatu lenye rangi ya kijani na njano na lina maandishi ya Citi Hoppa kwenye kioo cha mbele. Hili ni mmojawapo ya magari yanayotumika kusafirisha abiria jijini Nairobi na maeneo ya karibu. Matatu hili lina namba ya usajili KBT 248D na limeandikwa nambari tatu saba sufuri upande wa kulia wa mbele. Katika dirisha la mbele pia kuna kibao kinachonyesha namba ya ruti.

Hili ni basi la kampuni ya city hoppa . Moja ya kampuni za usafiri wa umma jijini Nairobi Kenya. Basi limeegeshwakando kando ya barabara na kuna watu wakiwa wanaingia au kushuka. Maafisa waliovaa sare za kampuni au usafiri wanaonekana wakisimama shughuli hizo. Kuna mabango ndani ya basi yanayoonyesha ruti ya huduma zinaotolewa na msichana aliye vaa sare ya kikazi anaonekana akitembea karibu na basi hilo.

Kuna mwanaume aliyesimama karibu na basi la abiria ambalo limepakwa rangi ya samawati ,mwanaume huyo amevaa sweta la rangi nyeusi na suruali na anashikilia mlango wa gari hilo kana kwamba ni conductor au anakaribisha abiria kupanda, katika dirisha la gari hilo kuna bango lenye maandishi yanayoonyesha maeneo ambayo gari hilo husafiri kama vile Imara daima ,pia kuna kibao kilichoandikwa hamsini kuonyesha nauli na saa.

Hii ni matatu ya rangi ya buluu iliyochorwa kwa mtindo ya kuvutia ikiwa imesimama kando ya barabara. Abiria wanaingia ndani ya matatu huku wengine wakitembea kwenye lami yenye matope pembeni. Matatu hii ni mojawapo ya usafiri maharufu wa uma jijini Nairobi, hasa katika maeneo ya jiji lenye shughuli nyingi.

Ni barabara yenye magari yakipita na juu yake kuna daraja la waenda kwa miguu. Kuna lori la manjano linalobeba mzigo likipita katikati ya barabara. Daraja la waenda kwa miguu limejengwa juu ya barabara hio ili kusaidia watu kuvuka upande mmoja hadi mwingine kwa usalama bila kutatiza barabarani. Kuna magari mengine madogo na pikipiki yanayoonekana yakitumia barabara.

Ni mandhari ya jiji inaonekana kuwa katika mtaa wa mabasi. Kuna basi la umma ya rangi ya samawati na kijani lenye maandishi City Shuttle na mbele yake kuna pikipiki ya bodaboda ya rangi ya samawati. Kando ya barabara kuna vibanda vya matangazo, mojawapo likiwa na bango la kaunti ya jiji la Nairobi linalotangaza huduma ya WiFi ya bure. Kuna pia watu wanaonekana wakizungumza au wakisubiri usafiri.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi za watu na biashara katikati ya mji. Kuna wafanyi biashara wadogo waliopanga bidhaa kama matunda na vyakula kando ya barabara. Watu wengi wanatembea wengine wakinunua bidhaa. Pia kuna matatu yenye mabango yakionyesha vituo kama Nakuru, Nairobi nakadhalika ikisubiria abiria. Majengo ya biashara yanaonekana pande zote za barabara.

Hili ni basi la abiria la rangi ya machungwa linalojulikana kama matatu likiwa limeegeshwa katika katikati ya jiji. Basi hilo limechorwa sana kwa mtindo wa kisanii likiwa na pisha ya simba upande wa nyuma na maandishi kadhaa. Pembeni kuna abiria, na wapita njia wakiwa kwenye harakati huku baadhi wakionekana wakiingia kutoka kwenye gari hilo. Majengo marefu na ya kisasa yanaokana nyuma ikiashiria kuwa pisha limepigwa katikati ya jiji huenda ni Nairobi.

Hii ni kituo cha mabasi madogo ya usafiri wa umma maarufu kama matatu. Katika eneo la mjini kuna matatu za rangi tofauti kama vile buluu, njano na nyekundu zikiwa zimeegeshwa au zikiingia na kutoka kituoni. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari haya pengine wakipanda au wakishuka. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya makaazi na miti mingi ikiashiria kuwa eneo hili liko katika sehemu yenye mchanganyiko wa makaazi na huduma za usafiri.

Hii ni barabara kuu yenye njia za magari ikiwa na magawanyiko wa katikati wenye nyasi na fili ya chuma. Kuna magari na pikipiki yanayopita kwa kasi kwenye pande zote mbili za barabara. Pia kuna magari ya uchukuzi wa uma, kama matatu au mabazi ya rangi ya kijani na samawati. Katika mandhari ya mbali, kuna daraja la waenda kwa miguu, linalovuka juu ya barabara. Mazingira ya barabara yanaonekana kuwa safi.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi na mabango ya kuongoza magari kuelekea maeneo mbalimbali. Kuna magari machache yanayoendelea na safari upande mmoja huku mandhari ya upande wa kushoto kukionyesha barabara nyingine sambamba. Mabango ya kando na yale yaliyo juu ya barabara yanaelekeza madereva kuhusu maeneo yanayofuata kama vile Chuo Kikuu cha NCA, idara ya ramani ya Kenya na makao makuu ya trafiki.

Kuna gari la polisi la Kenya linalotambulika kwa rangi ya samawati na mistari ya manjano na nyekundu. Magari mengine ya kibinafsi pia yanaonekana yakisafiri katika pande zote mbili za barabara. Upande wa kushoto kuna watu wakitembea pembeni ya barabara na vibanda vya biashara vinaonekana kwa mbali. Nyuma kuna majengo marefu yanayoashiria kuwa eneo hili ni la mji wenye shughuli nyingi.

Hili ni gari ya matatu ya uma ya kampuni ya Metro Trans, ikiwaimesimama kituoni. Gari lina rangi ya blue na limeandikwa, BENDITO, kwa maandishi makubwa. Nyuma, watu wamejaa kando ya barabara wakisubri kusafiri.

Hawa ni watu wakiwa wanasubiria kupanda basi la umma katika jiji. Mabasi haya yanaonekana kuwa ya kisasa na moja kati ya mabasi lina maandishi Electric ikionyesha kuwa ni basi la umeme. Watu wanaonekana wakiwa katika foleni wakijiandaa kuingia ndani ya basi. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo marefu na mti wa mnazi jambo linaashiria kuwa eneo hili ni la mjini pengine katikati ya jiji la Nairobi.

Hili ni basi la abiria la kampuni likiwa limeegeshwa katika kituo cha magari mjini. Basi hilo lina maandishi upande wa mbele na nambari ya gari. Pia kuna mabasi mengine ya rangi ya kijani ya, na samawati yalioyo karibu. Mbele ya basi kuna watu wanne wanaume waliovaa mavazi ya kawaida na sare za kazi. Inaonekana kuwa baadhi yao ni madereva au makanga na wanafanya mazungumzo karibu na mlango wa kuingilia abiria.

Hili ni daraja la zege linalovuka juu ya mto wenye maji ya rangi ya kahawia, huenda kutokana na matope au mvua nyingi. Daraja hilo lina magari yanayopita juu yake na upande wa kushoto kuna gari jeupe linaloonekana likipita. Kuta za daraja zinaonekana kuwa za zamani na zina alama za uchafu au kutu.

Huku ni kituo cha mabasi madogo ya usafiri katika mji. Matatu moja yenye maandishi Narok Direct imeegeshwa na watu wanapakia mzigo juu ya gari hilo. Watu wengine wanasimama karibu na matatu wakiwa wanazungumza au wakisubiri huduma. Pia kuna waendesha bodaboda upande wa kulia wa picha. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafirishaji mjini.

Hii ni stendi ya magari abiria matatu katika mji wa Kenya. Kuna watu wengi waliojaa katika eneo hilo, wakionekana wakiwa kwenye harakati za kila siku. Wengine wanasubiri usafiri, wengine wanaonekana wakizungumza au kutembea. Kuna mabasi madogo matatu yenye mabango yanaonyesha eneo ya, yanakoenda kama Nakuru City Direct . Watu wamevaa mavazi tofauti wakionyesha shughuli nyingi na harakati za mtaa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katika mtaa wa mjini. Kuna basi la kijani lenye maandishi faraa Sacco likiwa katika katikati ya barabara pamoja na magari mengine kama matatu na pikipiki. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando kando ya barabara wegine wakiwa na mizigo. Majengo ya biashara yako pande zote za barabara kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara na usafiri hii ni taswira ya kawaida katika maeneo ya mjini nchini Kenya.

Kuna magari na pikipiki kadhaa zikiwa safarini. Barabara inaonekana kuwa safi na ya kisasa ikiwa na taa za barabarani na vibao vya kuongoza madereva upande wa kushoto. Mandhari ya pembeni ina miti na majengo ya mji na anga linaonekana kuwa na mawingu ikiashiria hali ya hewa ya baridi au mvua. Hii ni picha ya barabara kuu inayotumika sana kwa usafiri mjini.

Watu walioko kwenye picha wanashika mabango yenye maandishi kuhusu usalama barabarani au uhamisishaji wa kijamii. Moja ya bango linaonekana kuwa na maandishi ya kuhimiza au kuonya labda kuhusu madhara ya ulevi au sheria za trafiki. Magari ya nyuma ni ya kawaida ya kusafirisha watu au bidhaa yakiwa yameegeshwa karibu na majengo ya kibiashara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Kuna magari mengi yamejaa barabarani ikiwa ni pamoja na matatu, magari binafsi na magari ya biashara. Tunaweza kuona trafiki kubwa ishara ya shughuli nyingi mjini. Askari wa trafiki anaonekana akielekeza magari, jambo linaloonyesha kuwa kuna msongamano au labda hitilafu ya taa za trafiki. Kuna watu wengi kando ya barabara baadhi wakivuka barabara na wengine wakisimama.

Hii ni barabara yenye shugli nyingi mjini, kuna magari mengi hasa matatu na watu wakitembea kando ya barabara, askari wa trafiki wamevaa sare za rangi ya manjano wanadhibiti harakati za magari na watu. Majengo marefu yanaonekanaa pale ambavyo wimo yakionyesha kuwa hii ni sehemu ya mji mkubwa.

Hii ni barabara ya lami yenye mazunguko wa magari ,ikiwa na njia mbili zinazoelekea mbele. Tunaweza kuona magari mbali mbali yakiwemo malori na magari madogo yakiwa barabarani. Daraja la watembea mguu lililojengwa juu ya barabara kwa usalama wa waenda mguu. Upande wa kushoto kuna uzio wa chuma na miti ya kupamba barabara, kuna vibanda au maeneo ya kibiashara pembeni. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kiasi.

Kuna alama ya tahadhari ya watembea kwa mguu, alamu ya barabarani ya pembe tatu iliyo na picha ya mtu anavuka ambayo huashiria kuwa eneo hilo ni maeneo ya kuvukia barabara. Taa ya barabarani inaoneana ikiwa nyekundu ikimaanisha magari yanapaswa kusimama ili kuruhusu watu kuvuka. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakisubiri muda wa kuvuka salama. Barabara inaonekana kuwa yenye mvua au imekauka kidogo baada ya mvua kutokana na unyenyevu unayoonekana chini.

Hapa ni kituo cha mabasi ambapo kuna matatu nyeupe na mabasi ya rangi ya bluu. Mtu mmoja amesimama karibu na matatu akiwa amevaa fulana nyeupe, kaptura ya kahawia na kofia nyeusi, kuna pia mzigo pembeni ya gari na watu wengine wakihudumu au kusubiri usafiri. Mazingira yanaonekana ya mji yenye shughuli nyingi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi mjini. Kuna watu wengi wanatembea barabarani baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo au mabegi. Pembeni kuna mabasi ya abiria ya rangi ya buluu na kijani. Pamoja na pikipiki , pia kuna mabango ya matangazo ya biashara na maduka mengi kando kando ya barabara.

Kuna wasichana wawili ambao wamesimama karibu na basi la kijani katika chuo cha mabasi. Mmoja wao anashika bango kubwa lenye namba nne sita na majina ya maeneo mbalimbali yanayopitwa na matatu hiyo kama vile Amboseli, Kongo, Yaya, Kawangware, BP. Hii ni kawaida katika vituo vya mabasi jijini Nairobi, ambapo watu huongoza abiria kuelekea magari wanaokwenda maeneo tofauti.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari pamoja na taa za barabarani zilizo na mwanga mwekundu. Pia kuna alama ya trafiki inayokataza magari kurudi nyuma. Pembeni kuna watembea kwa miguu na mandhari ya miti.

Huu ni ummati wa watu wakiwa kwenye kituo cha mabasi katika jiji. Kuna bango kubwa linaloonyesha njia ya basi la Super Metro lenye nambari nne. Njia hio inapitia maeneo mbalimbali kama Ngong Road, Adams, Posta na kadhalika. Kwa nyuma kuna mabasi yaliyopaki, majengo marefu ya kibiashara na miti ya kijani. Watu kadhaa wanaonekana wakisubiri usafiri au wakipita katika eneo hilo. Hali inaonyesha shughuli nyingi za usafiri jijini.

Hii ni ziwa ndogo au bwawa lililozungukwa na mimea ya kijani kibichi inayoonekana kama limepigwa kutoka juu. Maji ya ziwa yanaonekana kuwa ya samawati kijani na kuna sehemu ndogo ya ardhi au kisiwa kidogo ndani ya ziwa.

Hii ni mabomba ya maji yaliyowekwa ukutani na moja ya bomba linatoa maji yanayotiririka chini. Ukuta unaonekana kuwa na kutu na majani ya kuvu au ukungu, ishara ya unyenyevu wa muda mrefu.

Hii ni eneo la maakazi ya mabanda lililo karibu na barabara, kuna takataka zilizotupwa ovyo kando ya barabara na watu wawili wanaonekana wakifanya usafi au kuchambua takataka hizo, nyuma yao kuna majengo marefu ya kisasa yakionyesha tafauti kati ya maakazi yasio rasmi na maendeleo ya mjini, picha hii inaangazia changamoto za mazingira na hali ya maisha katika maeneo enye msongamano wa watu mjini.

Huu ni mirija mikubwa ya plastiki inayowekwa ardhini karibu na shamba la mpunga au eneo lenye mmea wa kijani. Mirija huu huenda inasubiriwa kutumika kwa anjili ya ujenzi wa mfumo wa maji au umwagiliaji mashabani .Mazingira yanadhhirisha kuwa shughli za maendeleo ya miundo mbinu zinaendelea katika eneo la kilimo.

Kuna mizinga miwili mikubwa wa kuhifadhi maji. Matangi ya plastiki ya rangi nyeusi ambayo yamewekwa kwenye sakafu ya ndani ya jengo. Mizinga hiyo, imeunganishwa na mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani kibichi ambayo yamewekwa sakafuni kwa mpangilio mzuri. Mabomba hayo yameunganishwa na viunganishi vinavyowezesha maji kutoka kwenye matangi kusambazwa kuenda sehemu nyingine.

Hili ni kundi la watu waliokusanyika mahali pa wazi, wengi wao wakiwa wamesimama huku wengine wawili wakiwa wamelala kwenye mikeka chini. Watu waliovaa sare za kijeshi na mavazi rasmi wanaonekana kuwa ni maafisa wa serikali au maafisa wa usalama. Pia waliopo wamevaa barakoa ishara kuwa tukio hili lilifanyika wakati ya tahadhari ya dhidi ya Covid 19 .

Haya ni maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba yakimwagika kwenye ardhi yenye majani mabichi. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji au chanzo cha maji safi ya kunywa. Mazingira yamejaa mimea ya kijani inayoonyesha kuwa ni eneo la kilimo au bustani.

Duka hili linauza maji safi yaliyosafishwa na barafu. Pia lina picha za vyakula baridi kama juisi, likiwa na nebo na matangazo ya bidhaa kwenye vioo vya ukuta. Pia liko na mlango wa vioo wa kuingilia.

Hili ni ardhi ya udongo iliyochimbwa au kupigwa na kifaa kizito pengine kama buldoza. Kuna udongo wenye rangi ya kahawia na weusi ukiwa na alama za matairi au minyororo wa kifaa cha kuchimba. Kuna waya mweupe au mweusi unaopitia katikati ya udongo ambao huenda ni waya wa umeme, intaneti au aina nyingine ya miundo mbinu ya chini ya ardhi.